Meza iliyojaa samaki waliopikwa pengine kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Samaki wanaonekana kuwa wamekaangwa au kuchomwa na wana ukubwa na maumbo tofauti. Baadhi ya samaki ni wazima huku wengine wamekatwa vipande vipande.

Tangazo la bima ya nyumba laonyesha mwanaume anaye tabasamu mbele ya nyumba nzuri. Tangazo linasema Linda nyumba yako ya ndoto. Hutoa huduma bora kama vile ukarabati na ujenzi. Mawasiliano yapo pale na tovuti unayoweza wapata. Wakala anaitwa Rian c Smith.

Kipanda cha soko. Kilichojaa viatu vya ngongo, vilivyopamba kwa shanga. Viatu vimepachikwa kwa safu, kwa safu, na mteja anaonekana akitazama bidhaa. Hali ni ya soko la nje, kuonekana kuwa na taka chini.

Gari aina ya Subaru Forester ya rangi ya fedha iliyoegeshwa kwenye eneo la nyasi. Kuna miti na magari mengine yanayoonekana nyuma na inaonekana kama gari hilo liko kwenye mkusanyiko au tukio fulani.

Mashine ya magari, hasa spedomita na taa zingine za kuashiria. Spidomita inaonesha kasi katika kilomita kwa saa. Kuna taa nyekundu za kuashiria zinazowaka upande wa kulia. Pia kuna kiashiria cha mafuta ambacho kinaonekana kuonyesha nusu tanki ya diseli .

Mtu analitazama gari lake. Mtu huyo amevalia suti. Gari ni ya rangi ya nyeusi. Mtu huyo aonekana ndio ametoka kununua gari hilo kwa maana kunayo magari mengine yaliyopakiwa pahali pale.

Mwanabiashara au muchuuzi yuko sokoni. Yuauza bidhaa zake. Yuko kwenye kibanda chake cha kuuzia bidhaa. Twaweza ona nyanya, vitunguu, viazi na vitu vingine vinavyotumika pale nyumbani.

Safu ya magari yameegeshwa karibu karibu. Magari yana rangi tofauti nyeupe, nyekundu na bluu. Picha imechukuliwa kutoka nyuma ya magari ikilenga taa za nyuma na eneo la shina.

Tangazo la Cover Bora Medical Insurance , kutoka Anizo Insurance Agency, ni bima ya afya nafuu, kwa wagonjwa wanaolazwa tu. Faida zake ni pamoja na uchunguzi, ada za madaktari, dawa, utaalamu, uzazi na upasuaji wa mchana. Wasiliana nao kwa habari zaidi.

Rafu za pesa iliyoandikwa benki kuu ya Kenya shilingi mia moja na kunao picha kwenye hiyo pesa yake ya mstaafu rais Jomo Kenyatta.

Magari mapya yameegeshwa kwenye eneo la kuegesha magari chini ya anga ya buluu, lenye mawingu yanayotawanyika. Magari yaonekana yamepangwa vizuri, ikionyesha kwamba yanaweza kuwa kwenye la kuuza magari, shirika la kukodisha au kundi la magari ya kampuni.

Watu wanasalimiana na pia kunaye mmoja anayempokeza mwingine kifunguo cha gari. Yaonekana anayesalimiwa ametoka kununua gari, kwa maana kuna gari jeupe lililo nyuma yao na yaonekana yuapewa kifunguo cha gari yake.

Jengo linaloitwa Mount Kenya Milk Depot. Watu wamesimama karibu na dirisha la huduma na mlangoni. Msichana mmoja ameketi karibu na jengo akiongea kwenye simu. Kuna ishara ndogo chini karibu na jengo.

Watu wengi wakiwa sokoni. Kuna wachuuzi na wanunuzi. Wachuuzi kunao wanaouza viazi, ndizi, machungwa. Pia kunao wanunuzi wanaonunua bidhaa hizo.

Maonyesho ya rangi mbalimbali ya mboga katika kile kinachoonekana kama kibanda cha soko. Kuna nyanya, vitunguu, pilipili, matango, karoti na mboga zingine za majani. Mpangilio huo una mandhari mzuri na unaashiria aina mbalimbali ya mazao mapya yanayotumika au yanayotaka kuuzwa.

Mtaa uliojaa watu pengine soko au eneo la biashara katika mazingira ya mji mkuu. Watu wengi wanatembea katika pande tofauti na kuna vibanda au maduka yanayopangwa kando ya barabara. Nguo na bidhaa zingine zinaonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Mtazamo wa jumla ni wa shughuli ya biashara.

Tangazo la bima ya gari binafsi kutoka Anziano Insurance Agency . Tangazo lina picha ya gari aina ya Toyota Camry, nembo ya kampuni na gharama za bima elfu moja kwa mwezi na elfu tano kwa mwaka mmoja. Pia kuna nambari za simu na msimbo wa QR.

Marobota mingi ya nguo yaliyofunganishwa kwa umakini. Kila robota limefungwa kwa mkanda mweusi. Nguo zilizomo ndani, zinaonekana kuwa za mitumba na labda zinauzwa kwa bei rahisi na ambapo watu wengi wanaziuza kujikimu katika maisha yao.

Duka dogo linaloitwa Skershin Auto, ambalo linaonekana kuuza vipuri vya magari. Duka hilo limetangaza kuwa na huduma za M-pesa. M-pesa ni huduma za kutuma pesa kupitia simu za mkononi, ambayo ni maarufu sana, Afrika Mashariki. Duka hilo limepakwa rangi ya kijani kibichi na bluu.

Dashibodi ya gari haswa speedometre na taa zingine za kuashiria. Speedometre yaashiria kasi katika kilomita kwa saa. Kuna taa nyekundu za kuadhiria zinazowaka upande wa kulia, pia kuna kuashiria cha mafuta ambacho kinaonekana kuonyesha tanki nusu la dizeli.

Mtu ameshikilia rundo mkubwa la pesa mkononi. Pesa hizo zaonekana ni pesa nyingi. Ni pesa za nchiya Kenya na pia waeza pata ndio ametoka kwenye benki au yuaelekea kwenye benki. Pesa zina majukumu mengi na kila mtu kila siku hutafuta pesa.

Tangazo la bima ya afya ya bei nafuu kutoka Anziano Insurance agency. Inazungumzia huduma mbalimbali zinazofunikwa na sera kama vile huduma za wagonjwa nje, wagonjwa wa ndani, ada za mashauriano, dawa na vipimo vya maabara na macho na meno. Pia inaonesha picha za madaktari na wagonjwa na habari za mawasiliano.

Duka kubwa lenye maandishi M-Pesa, kuashiria kuwa kuna agenti wa M-Pesa. M-Pesa ni njia ya kutuma na kupokea pesa maarufu nchini Kenya. Hi waweza tuma pesa popote. Kando kuna piki piki ambaye inaonekana.

Gari jeupe aina ya honda nambari yake ya usajili KCM 709K.Linaonekana kama limepakiwa pembeni ya Barbara.

Gari jeupe limepakiwa ama limeegeshwa. Laonekana gari hili liko katika hali nzuri. Laweza kutumika kubeba watu ama mtu anaweza kutumia kusafiri popote atakapoenda.